Jengo lenye ukuta wa mawe na paa la matofali yabrangi nyekundu. Sehemu ya mbele ya ya jengo ina mlango na dirisha lenye mabati ya kijani. Jengo linaonekana kuwa sehemu ya makazi au tahasisi ndogo likiwa kwenye mazingira ya wazi.

Mwanariadha aliyevalia sare nyekundu ya michezo yenye maandishi ya Kenya, anaonekana kuwa kwenye uwanja wa riadha akiwa katika mstari wa kukimbia au kumaliza mbio. Mandhari ya nyumba yanaonyesha majengo ya mti ikiashiria tukio linafanyika katika mazingira ya wazi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wa walemavu wakicheza mchezo huu ukiwa na sare za timu ya Kenya. Wachezaji hawa wanatumia miguu mingine na fimbo kusaidia kutembea. Mchezo huu unaonyesha juhudi na uwezo mkubwa wa watu wenye changamoto za ulemavu.

Bango lililoambatanishwa kwenye nguzo ambalo linaelekeza kuelekea ofisi ya shule ya upili kwa mwelekeo wa kushoto. Manthari yanaonyesha umuhimu wa maelekezo katika kuongoza watu ndani ya eneo ya shule.

Mwanariadha wa kuogelea akiwa ameshika pembeni ya bwawa la kuogelea, mwanariadha huyu amevaa kofia ya kuogelea, na anaonekana ameamka baada ya kumaliza mbio za kuogelea, au mazoezi, mandhari yanaonyesha mazingira ya shindano au mazoezi ya kuogelea katika bwawa lenye alama za upinzani na matangazo.

Kurasa za kitabu cha elimu ambapo kuna michoro au picha za watu wakifanya shughuli mbalimbali na sehemu ya mduara wa maelezo. Inaonekana ni sehemu ya masomo inayohusu usafi, afya au maadili ya kijamii.

Ndani ya darasa ya kusomea ambapo kuna dawati zimepangwa. Na dawati chini yake kuna viti ambao zimepangwa kwa namna ya kuvutia, kuna ubao ambao rangi yake ni nyeupe.

Wachezaji wa mpira wa miguu watu wenye ulemavu wa miguu wakicheza kwenye uwanja wa mchanga. Mmoja wa wachezaji anacheza kwa kutumia miguu miwili na vishika viwili huku akipiga mpira wakati wachezaji wengine wakiwa pia na vishika vya mguu. Picha hii inaonyesha nguvu ya ujasiri.

Sehemu ya ofisi au chumba cha mafunzo ambako kuna kompyuta nne za aina ya Deli zimesimama kwenye meza moja, kila kompyuta ina kibodi na panya yake. Hali ya chumba yanaonekana kuwa ya kawaida.

Jengo lla shule lenye darasa moja linaloonekana na kuwa sehemu ya shule ya msingi au shule ya kijijini. Jengo linapaa la bati, madirisha na mlango ya rangi ya buluu na ukuta za rangi ya manjano. Mbele ya jengo kuna uwanjo mkubwa wa manjano na miti midogo.

Kabati lenye milango miwili ya rangi nyeusi, lenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi. Kabati hili linaonekana kuwa katika chumba kilicho na sakafu ya tiles za rangi ya dhahabu kawia na ukuta wa rangi ya kijani hafifu.

Mshindani wa mbio wa Kenya akiwa na mwongozo wake katika mashindano ya mbio. Mshindani wa mbio amevaa saini za mshindano, na inaonekana amefunga macho. Jambo linaloashiria kuwa ana ulemavu wa kuona. Mwongozo wake amevaa viatu vya mchezo na kadi ya guide .

Ukurasa wa kitabu au kazi ya shule yenye picha tofauti zinazohusiana na maisha ya familia na jamii. Kwenye picha hizi kuna maelezo kuhusu chakula, masuala ya usafi, huduma za afya na shughuli za kila siku za familia au jamii.

Mtu aliyesimama nyuma ya podium akizungumza au kutoa hotuba kwenye mkutano wa KISE CONFERENCE . Mandhari ya mkutano huo inaonekana kuhusiana na EMPOWERMENT AND ENGAGEMENT IN POTENTIAL OF CHILDREN WITH DISSABILITIES ikiwemo taasisi kama: UNICEF, KICD .

Kundi la watu saba wakiwemo watu wanne walio kaa kwenye magurudumu ya wagonjwa na wengine watatu wamesimama nyuma yao. Watu walio kaa magurudumu wamevaa mavazi ya michezo ya gloves za boxing huku baadhi wakiwa wamevaa helmeti za ulinzi.

Rafu au kabati lililojaa vitabu na nyenzo mbalimbali linaonekana kama sehemu ya maktaba au sehemu ya kuhifadhi nyenzo za kusoma au kufundishia hii inaweza kuonyesha umuhimu wa elimu na upatikanaji wa rasilimali muhimu katika jamiii au tasisi.

Ndani ya darasa ya kusomea hapo mbele kuna dawati ambazo ziko na mahali ya kuandikia nyuma kuna ubao ambao ni wa colour nyeupe alafu kuna kompyuta hapo nyuma.

Mwanariadha akitua kwenye mchanga baada ya kuruka kwa mbali. Jambo linalojulikana kama long jump . Mwanariadha huyu anaonekana yuko uwanjani kwenye eneo maalum la kurukia lenye mchanga huku akiwa amevaa mavazi ya michezo. Mandhari ya uwanja ina viti vya watazamaji vinavyoonekana kwa umbali vikionyesha kuwa hii ni sehemu rasmi ya mazoezi au mashindano.

Jengo la zamani lenye paa la matofali na kuta za jiwe au matofali na inazungukwa na bustani yenye nyasi na mimea midogo. Inaweza kuwa ni sehemu ya taasisi ya kihistoria ya shule au maakazi ya zamani. Hii inaashiria umuhimu wa kuhifadhi historia na tamaduni pamoja na mazingira safi.

Mlango wa chumba au eneo fulani lenye tangazo lililoandikwa kwenye karatasi ya kawaida likisema no exit for student na picha nyingine iliyoandikwa no exit . Hii inaashiria kuwa mlango huu haupatiwi kuwa njia ya kutoka wanafunzi na labda ni eneo mbali linayoweza kuwa hatari.

Jengo kubwa lenye sakafu ya majani na paa la bati jekundu. Jengo lina madirisha mengi ya kivuli vyekundu na mlango wa mbao mbele. Sehemu ya mbele ya jengo ina ua wa majani yenye rangi ya kijani na anga ni wazi unaangaa...

Eneo la kazi lenye kompyuta mbili za aina ya Dell. Kila moja ikiwa an kibodi na panya yake. Sehemu inaonekana kama ofisi au chumba cha mafunzo ambavyo kompyuta hutumiwa kwa shughuli mbalimbali za kazi au kujifunza.

Kundi la watu walio kwenye shughuli ya mchezo ya maji hususaan mashindano au mazoezi ya kuendesha mashua mtu mmoja aliyekaa kwenye mashua anaonekana kuvaa shati jekundu lenye maandishi ya Kenya na kofia ya kijivu.

Sehemu ya bustani yenye nyasi zenye rangi ya kijani na nyumba upande wa kulia yenye sakafu ya zege na nguzo za rangi ya manjano. Eneo hili linaonekana kuwa ni sehemu ya makazi au nyumba ya kifamilia.

Wanariadha wanne kutoka Kenya katika mashindano ya mbio za para olympics au mashindano ya mchezo kwenye watu wenye ulemavu wa kuona. Wawili kati yao wamevaa miwani ya kufunika macho ikionyesha kuwa wanakimbia kwa kutumia muongozo wa uwaongozaji wao waliovaa vazi la rangi.

Ubao wa matangazo au maonyesho ya kazi na wanafunzi shuleni. Kuna karatasi nyingi zilizopachikwa ambazo zinaonekana kuwa ni kazi za kuchora au kujibu maswali. Huku juu kuna alama ya tabasamu kubwa na maandishi great progress .

Ukurasa wa kitabu wa kusomea ambapo kuna picha ya gari moshi na cha baiskeli. Maandishi yaliyoandikwa chini ya picha ya gari moshi yanasema hii ni gari moshi, gari moshi linapita kwenye reli. Gari moshi lina mabehewa mengi.

Silinda za gesi za dharura zilizowekwa nyuma ya kizuizi cha chuma cha rangi ya kijani silinda hizi ni za aina tofauti ikiwemo silinda nyekundu na nyekundu ya jivu ambazo kawaida hutumiwa kuhifadhi gesi kama vile oksijeni, gesi ya moto au gesi nyingine muhimu.

Wachezaji wa mpira wa miguu wa walemavu wakicheza mchezo wa soka wa ulemavu wa miguu. wachezaji hawa wanatumia miguu miingine na fimbo za kusaidia kutembea. Jambo linaloonyesha juhudi na uwezo wao mkubwa licha ya changamoto za ulemavu.

Darasa lenye viti na meza za wanafunzi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Sehemu ya nyuma ina kompyuta za mezani na kuta zina rangi ya kijani na nyeupe. Mandhari ni ya elimu inaashiria mazingira ya kusomea.

Jengo la shule au kituo cha jamii lililojengwa kwa muundo rahisi wa paa la bati na kuta za rangi ya buluu na kahawia. Kuta za jengo zimechorwa picha za michoro wa mandhari ya kijani wa mawingu pamoja na maandishi.

Ubao mkubwa wa kufundishia ulio katika darasa. Ubao umeandikwa maneno na takwimu mbalimbali ingawa maandishi hayaonekani kwa uwazi kabisa. Ukato wa chumba umechongwa rangi ya kijani hafifu na kuja mlango upande wa kushoto wa picha.

Jarada la kitabu cha kujifunzia lugha ya kifaransa kinachoitwa Longhorn Methode de Francais ambacho ni kwa wanafunzi wa darasa la nne. Jarada lina picha ya watoto watatu wakicheza kuruka kamba katika mazingira ya nje yenye mnyasi na miti.

Eneo la kijijini lenye ardhi kavu au yenye vumbi. Kwenye upande wa Kulia kuna nyumba za kawaida za vijijini. Moja ikiwa na paa la bati, kuna miti mirefu na mimea midogo midogo iliyoota kwenye sehemu ya mbele ya picha.

Mwanariadha mwenye ulemavu akishiriki mbio za vitu vya magurudumu katika uwanja wa riadha. Mwanariadha huyo amevaa jezi nyekundu iliyoandikwa Kenya akiashiria kuwa anawakilisha nchi katika mashuuindano ya kimataifa au ya kitaifa.

Mwanariadha mlemavu kutoka Kenya aliyevaa jezi lenye nembo ya Kenya na jina ya Kimani akiwa ni kipofu akishiriki mashindano ya riadha akiwa ameunganishwa kwa kamba na mwenzake anayemuongoza, mshika muongozo huo amevaa fulana iliyoandikwa guide .

Ratiba ya somo ya shule iliyoandikwa kwenye karatasi na kubandikwa ukutani. Ratiba hiyo ina safu na mstari inayogawanya vipindi, masomo kwa siku tofauti za wiki kuanzia jumatatu hadi ijumaa.

Mlango ambao wa kahawia ambao umefungwa. Mlango huu una muundo wa miraba ya kupendeza na una kishikio cha chuma upande wa kushoto. Muundo huu wa mlango na kibao unaonyesha kuwa huenda picha imepigwa katika mazingira ya taasisi ya kielimu.

Mwanamke aliyevalia sare nyekundu ya michezo akiwa katika chumba cha mazoezi ya viungo. Ameketi kwenye benchi la kunyanyua vyuma vizito huku nyuma yake kukiwa na barbell yenye uzito uliyowekwa kwenye rack . Anaonekana mwenye kujiamini na kujiandaa kwa mazoezi au tayari amekamilisha seti ya kuinua vyuma.

Tukio la michezo au mbio za vijana katika uwanja wa wazi. wWasichana wawili wako mbele wakikimbia wakiwa wamevalia mavazi ya michezo yenye rangi ya bluu na nyeusi. Nyuma yao kuna watu wengine waliokaa kwenye viti.

Ndani ya darasa au chumba cha kusomea almaarufu maktaba kuna kompyuta mbili ambazo za rangi nyeusi. Hapo juu kuna vitabu vya aina mingi. Halafu kuna ukuta hapo nyuma.

Mwanariadha wa baiskeli akiwa anaendesha baiskeli ya kisasa ya rangi ya kijani kimbichi kwenye barabara ya lami. Mwanariadha huyo amevaa mavazi maalum ya michezo ya kuendesha baiskeli pamoja na kofia ya kihna na anaonekana akiwa makini.

Mwanamume aliyevalia suti ya rangi ya buluu akiwa amesimama mbele ya kipaza sauti kwenye jukwaa au mbele ya bango la taasisi, nyuma yake kuna bango la manjano pamoja na neema ya taasisi hiyo mwanaume huyu anaonekana akiwa kwenye tukio rasmi.

Mlingoti mrefu wa bendera uliosimama katikati ya eneo lenye nyasi zilizokatwa vizuri. Bendera haionekani wazi huenda haikuwekwa au kukunjwa. Kando ya mlingoti kuna miti ya vijani na vichaka viliyozunguka eneo hilo kuonyesha kwamba ni sehemu yenye mandhari nadhifu na ilipangwa vizuri.

Baraza la nje la jengo ambalo linaoanekuwa sehemu ya taasisi kama shule, hospitali au ofisi ya umma. Ukuta wa jengo ni wa rangi ya krimu na umeandikwa maandishi ya idala au chumba. Huku dari likiwa na paa la bati.

Ubao mweupe mkubwa wa darasani, wenye maandishi mengi ya kalamu ya wino. Ubao huo umeandikwa kwa mstari kadhaa, unaonekana ni mada mbalimbali au ratiba ya somo. Ubao umeandikwa kwenye ukuta wa kijani mwepesi na chini yake kuna dawati.